Hiki ni kituo cha umeme wa joto ardhi cha Olkaria 4 ambacho ni chanzo kikuu cha nishati mbadala katika maeneo. Stesheni hizi ndogo ndogo ni muhimu kwa kusambaza nguvu kwa nyumba na biashara kote nchini Kenya.

Hizi ni njia za umeme ambao hujengwa katika sehemu isiyokaliwa na watu sanasana zinazosafirisha umeme kutoka mkao mmoja hadi mwingine, haswa maeneo ambayo huwa na umbali kubwa katika maeneo moja na kingine.

Hiki ni kituo cha umeme cha voltage ya juu kutoka Ketraco. Hii ni aina ya miundo mbinu ambayo ni muhimu kwa ajili ya kuhakikisha upatikanaji wa umeme wa uhakika na kuunga mkono viunganishi vya umeme vya kikanda.

Kundi la pundamilia wanakunywa kwenye ziwa ndogo. Uwepo wa maji safi ni muhimu kwa kudumisha wanayama hawa. Juhudi za uhifadhi wa mazingira zinalenga kulinda mali asili hizi kuhakikisha wanayama pori wanaweza kuzipata.

Kuna mtu anayepita kwenye mto uliochafuliwa sana na chupa za plastiki. Hii inaonyesha swala muhimu la mazingira linalohusiana na usimamizi wa taka za plastiki na adhari zake kwenye njia za maji. Inaonyesha jitihadi za kusafisha huo mto.

Watu wawili wanashiriki katika kile kinachoonekana kuwa juhudi za kusafisha kando ya mto katika eneo la misitu. Wanakusanya uchafu na mimea kujaribu na kurejesha na kudumisha mazingira asilia.

Kuna wanaume kama wanne ambao wanasukuma kokoto iliyo na mabegi makubwa na mazito juu yake. Wanasukuma kokoto juu ya njia ya reli isiyo za isiyotumika ili waweze kufika upande ule mwingine.

Twiga ndani ya uzio wake amesimama karibu na ukingo ambapo watu wa kawaida husimama. Anaangalia moja kwa moja na kamera ulioonyeshwa kwake.

Haya ni mafuriko mabaya ambayo yamesababisha uharibifu katika eneo hilo. Manyumba yamebomolewa na mitaa kujaa maji kiasi cha kukosa njia ya kupita ya watu na pia magari.

Hii ni kitongoji duni ambacho kina vyumba na barabara ambayo imejaa takataka. Kuna maji ya mafuriko mbele ya nyumba iliyoharibiwa, na hiyo maji inazuia njia ya kuingia ndani ya hiyo nyumba.

Kuna barabara ya jiji yenye shughuli nyingi za msongomano mkubwa wa magari, ikijumuisha ya aina mbalimbali za magari kama vile mabasi, magari na malori. Mabasi mengi yanaonekana kuwa matatu ambayo ni aina ya kawaida ya usafiri wa umma nchini Kenya.

Matatu ya bluu, ambayo limesimama kando ya barabara limeng'aa na kuivishwa sanasana na limengoja ili abiria aweze kuingia ndani ya gari kabla ya kuondoka kwa barabara.

Kuna matatu ambayo yamesimama kando kwa barabara ili kuchukua abiria ili ijaze gari na kuna mengine ambayo yanapita kwa barabara ili yaende mahali yanafaa kushukisha abiria wao.

Matatu limesimama kando ya barabara ili abiria wakuje wajaze gari. Hili matatu inafaa kuenda Nakuru bila kusimama kwa barabara kushukisha watu.

Kuna jukwa ambalo magari yameegeshwa yakisubiria kujazwa na abiria. Pia huku watu wanaweza kuja hapa kutafuta magari, ambayo yanaweza kuwapeleka mahali wanafaa kuenda. Kuna ishhara ambayo huandikwa, inayowekwa juu ya gari kuonyesha mahali haya magari yanaelekea.

Matatu imesimamishwa kando ya barabara, hapa ikisubiri abairia huku makanga akiwaita ili gari ijae ndio iondoke. Ameshika bango linaloonyesha bei za usafiri kwa kwenda sehemu mbalimbali kutoka mahali walisimama.

Hiyo barabara inaonyesha magari tofauti tofauti yanayoendeshwa katika barabara na pia kuna alama hapo ya barabarani ambayo huonyesha manjia ambayo yanakuja huko mbeleni ukijipata kwa junction .

Kuna manyanga ambayo limepakwa rangi ya nyekundu ambayo limesimama kando ya barabara yakingoja kuondoka baada ya kujaa na abiria. Kuna abiria ambaye anajaribu kuingia ndani ya hio manyanga .

Kuna ishara ambayo huwekwa juu ya matatu inayokua na orodha ya majina ya mahali matatu itakuwa inasimama. Kama hapa inaonyesha jamii, kmtc,coptic, adams, greenhouse, wanyee, satellite, na kabiria.

Matatu ambayo imesimama kando ya barabara na imepakwa rangi nyororo, ina ishara ambayo inaonyesha njia itapita. Kuna watu wanaonekana kusubiri na kupanda matatu.

Kuna magari na matatu yamesimama hapo kando ya barabara, wakati makanga wanaita watu wanaotembea na kufanya shughuli zao wakuje wajaze gari, ndio gari iondoke ikiwa imejaa ndio iende mahali inafaa kwenda.

Hiki ni kituo cha kujaza maji, maji safi ambacho watu huja kupata maji safi ili wasikuwe wanakunywa maji kutoka kwa tap . Pia hapa unaweza kununua chupa za ukubwa tofauti tofauti.

Mabomba yana unganishwa kwa kila mmoja ili kusafirisha maji au kusafirisha vifaa vya takataka kutoka kwa nyumba za watu au majengo kuna geji na swichi zinazo tumika.